Ugonjwa wa ukimwi umeadhiri watu wengi sana katika kila kona za nchini kote. Sekta mbali mbali kwenye sekta ya afya imewapa ama kuwatuma kikundi mbalimbali ili kuwasaidia kuelimisha watu kuhusu uepukaji wa ugonjwa wa ukimwi. Ugonjwa huu husababishwa katika aina mbali mbali.

Watoto katika maeneo mbalimbali wameangamishwa na ukosefu wa pedi wakati za nyakati zao. Kikundi mbalimbali katika kituo cha afya zimejaribu kuwasaidia wasichana hawa kwa kuwasaidia na pedi ambazo hazitupwi. Zinatumika kwa muda zinayotosha na inatumika vizuri sana.

Mijengo au barabara zinazokaribiana na vidimbwi vya maji zinaathirika sana wakati wa mvua. Mijengo haya au magari mbalimbali zinasombwa na maji. Watu wengi wameathirika na magonjwa mbali mbali kwa sababu ya maji ambayo yanajaa sehemu hizi za maji. Watu wengi wanajaribu ili kuepukana na haya lakini ukosefu wa mashamba umewaathiri sana.

Vyoo katika sector ya elimu huwasaidia sana wanafunzi. Hua imejengwa na kuandikwa maagizo mbalimbali yanayo wasaidia kuepukana n maradhi mbalimbali kwa mfano; osha mkono unapoingia na unapotoka katika chooni. Haya ni maagizo ambayo hua ni muhimu sana kwa mwanafunzi .

Unyunyizaji wa dawa kwenye mimea mbalimbali katika shamba, inasaidia sanaa kukuza afya ya mimea haya, kwa mfano mmea ya maharagwe ukinyunyizia dawa Huwa inaepukana na ugonjwa wa hewa ama ugonjwa wa hewa ama ya wadudu.

Chanjo mbali mbali katika sekta ya afya kwa watoto wachanga huwa saidia sana ili kuepukana na maradhi kadha kwenye maisha yao. Umuhimu wa kuwachanja watoto wadogo wakiwa wachanga huwasaidia sana wakiwa wakubwa. Wanakuwa na uboreshaji wa afya na ukuaji wa mwili bila matatizo. Chanjo hayo huebukana sana.

Matumizi ya dawa mbali mbali katika jamii, zimesababisha uboreshaji wa afya kwa watu wakubwa na watu wadogo. Matumizi haya zimesababisha ukosefu wa magonjwa mbali mbali. Kikundi mbali mbali za kiafya zimesaidia watu wakubwa ili kujikinga katika magonjwa mbali mbali.

Ukokotaji wa takataka katika sehemu mbalimbali umewasaidia sana ili kuepukana na magonjwa mbalimbali. Hasa kama magonjwa ya homa ama kipindipindu. Ucaafu inayosababishana katika eneo za maji imeathiri afya ya binadamu. Hasa ili kuwachanganya katika sehemu ya mwili.